Hiki ni kituo cha serekali kinachojulikana kama Huduma Kenya, kinachotoa huduma kwa wanainchi, kwa bila malipo, kuhudumia, katika viwango mbali mbali, kama hiki ni kiwango cha, mahakama, na mundumu , amewasiri , anaongea, na afisa anae, endesha iyo idara.